Wangwe hawa wawili wamesimama kando ya migomba, moja akielekeza mkono kukata, mwingine ameshikilia mgomba na amefunga mtoto mchanga mkononi. Kwenye maandaria ya nyuma kuna wapita njia wanatembea vile vile kuna bango lenye mchoro wa benki la KCB na magari yalioegeshwa nyuma.

Mkulima huyu wa kiume na mwenye umri ya makamo amesimama kwenye shamba lake la migomba, amevaa kofia na kushika ndizi ambayo imeanza imeiva kwenye mojawapo ya migomba.

Mchuuzi wa kike mwenye asili ya kiafrika, anapanga ndizi kwenye rafu yake kando kando ya barabara. Nyuma yake kuna jengo, kibanda, vilevile kuna mti.